Hapa ni hospitalini. Mgonjwa amefika pale ili aweze kupokea matibabu fulani. Amelazwa kwenye kitanda ambacho kimetegenezwa kwa kutumia vyuma. Daktari ambaye amevalia koti nyeupe anamshughulikia mgonjwa yule kwa kumpa matibabu tofauti tofauti .

Ndani ya nyumba ya malazi kuna kitanda. Mwanamke na mwanawe wameketi juu ya kitanda. Wanatumia neti kujizuia kuumwa na umbu. Kufanya kitendo hiki kutasaidia au kutawaepusha kutokana na magonjwa kama vile malaria.

Hapa ni hospitalini. Kuna mwanafunzi ambaye ni mgonjwa na pia daktari moja. Wote wamevalia barakoa mdomoni. Daktari amevalia koti la njano. Mwanafunzi ameketi kwenye kiti akipokea matibabu fulani.

Ndani ya hospitali tunamuona mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa hali mahututi. Anatumia mashine kupata oksijeni. Kuna daktari kando yake ambaye amevalia nguo nyeupe na anamsaidia mgonjwa huyu kupata matibabu.

Hospitalini hapa ni pa wagonjwa walio na umri wa juu na ila si wa chini. Daktari pamoja na mgonjwa wamevalia barakoa ili kupunguza kusambaa ama kusambazwa kwa virusi mbalimbali. Daktari anapiga sindano mkononi mwa mgonjwa. Juu ya meza kuna madawa mbalimbali.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wamekusanyika au wameweza kupatana na wahudumu wa afya, ili waweze kujitibu au waweze kuhudumiwa kutokana na magonjwa mbalimbali. Wagonjwa hawa na pia wahudumu wa afya wamevalia barakoa ili kujizua kutokana na virusi vinginevyo. Mhudumu ama daktari anawapiga sindano mkononi.

Hapa ni hospitalini. Mgonjwa mmoja amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa. Mgonjwa huyu amevalia mashine kwenye mdomo wake, ili aweze kuupokea oksijeni na kuweza kupumua vizuri. Kuna daktari wawili ambao wamekaa kando ya mgonjwa huyu na wanamsaidia kupata matibabu mazuri.

Watu hawa ni wa jinsia ya kike. Wameketi kwenye benchi na wengine wamesimama. Wamevalia barakoa midomoni mwao. Kuna daktari wawili ambao wamevalia koti nyeupe. Wako kwenye harakati ya kuwatibu wanadada hao ama wanawake hawa.

Ndani ya hospitali kuna mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa hali mahututi anatumia mashine kupata oksijeni. Kuna daktari wawili ambao wamevalia nguo nyeupe wanaomshughulikia mgonjwa huyu.

Gari hili ambalo ni nyeupe na limechorwa msalaba limeegeshwa hapa ili wahudumu wa afya waweze kuwahudumia wagonjwa mbalimbali. Wahudumu hawa ni wa kutoka kampuni ya KCB. Wamekuja kuwahudumia wagonjwa ambao wana magonjwa tofauti tofauti.

Kibandiko ambacho kinaonyeshana ya kwamba ni cha Beyond Zero, kinaonyesha ya kwamba wauguzi katika hiyo ama hicho kikundi, wanatembea kijijini, wakisaidia wauguzi katika au kuwatibu magonjwa, tofauti tofauti. Pale kuna mwanamke ambaye amevalia shati ya bluu, amekaa pale akingoja matibabu yake.

Wahudumu wa afya wameleta kambi ili kuwasaidia wanakijiji waliokusanyika chini ya hema; kuwasaida au kuwaletea huduma mbalimbali za afya. Tunawaona wagonjwa wawili ambao wanapeana ripoti yao ya afya na muuguzi anaweza kurekodi katika fomu. Kando yao ama juu ya meza kuna dawa mbalimbali.

Hospitalini. Mwanamke ambaye ameketi kitandani na ana nywele nyeusi, ameweza kujifungua mtoto. Wenzake, sita wamekuja ama wamejaa hospitalini, ili waweze, kumwona, yule mmama na pia mtoto wake. Wana furaha wanapomtazama yule mtoto.

Kijana huyu ambaye amefungua mdomo wake amemtembelea daktari wa meno. Daktari amevalia kinga mikononi. Anatumia kifaa maalumu kuchunguza meno ya kijana huyu. Kufanya hivi au kumtembelea daktari mara kwa mara, inasaidia mtu kujiepusha kwa magonjwa mbalimbali ya meno.

Meno haya ni chafu. Hii inaonekana ya kwamba wenye midomo hii hawajazingatia usafi wa meno. Hii ni kwa sababu hawajasugua meno yao kwa kutumia miswaki na pia dawa ya meno. Kwa kutofanya hivi, meno yao yaweza kuwa yanauma na pia yaweza kupata magonjwa mbalimbali ya meno.

Mwanadamu huyu anazingatia usafi wa meno, anatumia mswaki na dawa ya meno kusugua meno yake. Meno haya ni meupe pepepe. Kwa kufanya kitendo hiki atajizuia kutokana na magonjwa mengi ambayo huletwa na uchafu wa meno.

Mwanamke ameufungua mdomo wake, meno yake ni nyeupe na yameng'ara. Daktari amevalia kinga mikononi ambazo ni za rangi ya buluu. Anatumia kifaa maalum kuangalia meno ya mgonjwa huyu.

Mwanaume huyu, yupo hospitalini. Kuna daktari wa meno ambaye anachunguza meno yake kwa kutumia kifaa maalum. Kwa kufanya kitendo hiki kitasaidia meno ya mwanaume huyu kujiepusha na magonjwa mbalimbali yanayotokana na kutochungunzwa kwa meno.

Hospitalini, mgonjwa amelala kwenye kitanda cha wagonjwa. Ameufungua mdomo wake. Kando yake, kuna daktari ambaye amevalia koti nyeupe, na barakoa mdomoni. Anatumia kifaa maalumu kuchunguza mdomo wa mgonjwa. Kufanya hivi mara kwa mara, kutasaidia mtu kujiepusha na magonjwa mbalimbali ya meno.

Meno ya mwanamke huyu ni meupe kama pamba. Mwanamke huyu anaonekana kuzingatia usafi wa mdomo kwa kusugua meno yake na mswaki na pia dawa ya meno. Tendo hili limeweza kumwepusha na magonjwa mbalimbali ya meno na pia imemsaidia mdomo wake kutonuka vibaya.

Meno ya mwanamke huyu ni nyeupe na ni yenye mpangilio mzuri. Hii ni kutokana na yeye kusafisha meno au kusugua meno yake kwa kutumia dawa ya meno na pia mswaki. Pia aweza kuwa anamtembelea daktari wa meno mara kwa mara ili aweze kuyakagua meno yake. Kwa kufanya hivi aweza kujiepusha na magonjwa mbalimbali yanayotokana na uchafu wa meno.

Hapa ni hosipitalini, mwanaume mmoja ameufungua mdomo wake na daktari ambaye amevalia kinga anakagua mdomo wake. Kufanya kitendo hiki mara kwa mara kutasidia meno yake kutopata magonjwa mbalimbali ambayo hutokana na uchafu wa meno.

Hapa ni hospitalini. Mwanamke huyu amefika hospitalini ili aweze kushughulikiwa meno yake. Daktari anamuosha mwanamke huyu kwa kutumia kifaa maalum. Kufanya kitendo hiki kunasaidia mtu asiweze kupata magonjwa mbali mbali ambayo huletwa na uchafu wa meno.

Mgonjwa huyu ambaye amelazwa kwa kitanda ni kana kwamba hajazingatia usafi mdomoni. Hili limechangia yeye kuweza kuumwa na meno yake. Madaktari ambao wamevalia barakoa pia wamevalia kinga mkononi wanamtibu yule mgonjwa.

Hapa ni hospitalini, mwanamke huyu amelala kwenye kitanda cha wagonjwa. Amefungua mdomo wake. Kuna madaktari wawili ambao wamevalia nguo za buluu. Wanatumia vifaa mbalimbali kuangalia au kungoa meno yake. Hii yaweza kua ya kwamba mwanamke huyu hakuzingatia usafi mdomoni kwa kutumia mswaki na dawa ya meno kusugua meno yake .

Meno ya kijana huyu wa jinsia ya kiume, yanaonekana kupangika vizuri. Meno haya ni meupe pepepe na, yanaonekana ni safi. Hii ni kwa sababu ameweza kusugua meno yake mara kwa mara. Kwa kufanya hivi, anaweza kujizuia kutokana na magonjwa mbalimbali ya meno.

Meno ya mwanadada huyu yameng'ara, hii ni kutokana na yeye kuzingatia usafi wa meno. Ametumia mswaki na pia dawa ya meno kusugua meno haya. Kufanya hivi mara kwa mara kunasaidia mtu kujiepusha kwa magonjwa mbalimbali ambayo hutokana na uchafu wa meno.

Watu waliovalia nguo nyekundu na nyeusi ni wa kutoka katika shirika la Msalaba Mwekundu. Watu hawa wamebeba mgonjwa ambaye amelazwa kitandani cha wagonjwa na kisha wanamuelekeza kwenye ambulensi. Baadaye mgonjwa huyu ataweza kupelekwa hospitalini ndiposa aweze kupata matibabu anayohitaji.

Mafuriko yametokana na mvua kubwa ilionyesha katika eneo hili. Watu katika hili eneo wanajaribu kuokoa maisha yao. Mwanaume mmoja amebeba mtoto mabegani kisha anamshika mwezake mkono ili aweze kuwaokoa. Watu wengine wanapanda juu ya ukuta ili wasiweze kufikiwa na mafuriko haya.

Gari hili ni la ambulensi. Gari hili hutumika kusafirisha wagonjwa walio hali mahututi hadi kwenye hospitali. Gari hili ni la rangi nyeupe, nyekundu, na pia nyeusi. Limechorwa msalaba ambao umepakwa rangi ya bluu. Ni la aina ya Toyota . Limesajiliwa kwa nambari KDQ 090B.

Haya ni mafuriko. Mafuriko haya ni kutokana na mvua kubwa iliyonyesha katika maeneo haya. Wakazi katika eneo hiyo wanajaribu kujiokoa ama kuokoa maisha yao, kutokana na mafuriko haya. Wanajaribu kutembea ndani ya mafuriko haya.

Maeneo haya yamejawa na mafuriko kutokana kwa mvua kubwa iliyonyesha pale. Mafuriko haya yana madhara makubwa kwa wakaazi katika eneo hilo, kwa kuwa magari, pia, ha, yana ugumu, wa kuweza kusafiri au kusafirisha watu. Kuna mtu ambaye amevalia koti, nyeusi na pia lenye kijani anaweza kusaidia au kuokoa, watu kutokana na mafuriko hayo.

Katika eneo hili kuna mafuriko. Hii ni kutokana na mvua kubwa iliyonyesha sehemu ile. Watu wa kutoka kwa kikundi cha msalaba mwekundu wamefika mahali hapa ili kuwaokoa watu amabo wanaishi sehemu ile.

Katika eneo hili tunaona ya kwamba wakaazi wameathirika pakubwa kutokana na mafuriko ambayo imewapata Tunaona wanaume wawili ambao wanamsaidia mwanamke huyu kujiokoa kutokana na mafuriko hao. Watu wamekaa katika vikundi vikundi wasiweza kujua la kufanya ili kuweza kujisaidia ama kujiokoa.

Gari hili nyekundu ni la zima moto. Gari hili hutumika wakati kuna dharura ya moto ama wakati ambao moto umeweza kutokelezea na kuchoma manyumba ama vitu vya watu. Wazima moto huwa ndani ya gari na wanapofika mahali hapo ambapo moto umezuka, huweza kuzima ule moto na kupunguza madhara mengi.

Vijana hao wanaonekana kuzingatia usafi wa mazingira. Wanazoa taka ndani ya mtaro na wengine kando ya mtaro. Wanaozoa ndani ya mtaro wanatumia reki. Wanaozoa kando ya mtaro wanatumia sepetu. Vijana hawa wamevalia barakoa kwenye midomo yao.

Hapa ni hospitalini, sehemu hii ya hospitali hushughulikia wagonjwa ambao wamepata ajali. Kuna mtu au mgonjwa mmoja ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu .Watu wanne wamemzingira mtu yule.

Ndani ya hospitali kuna mgonjwa ambaye amekalia kitanda. Kitanda hicho ni cha chuma. Mguu wake umevunjika na kwa hivyo mashine inatumika kumtibu yule mgonjwa. Kando ya mgonjwa kuna daktari ambaye amevalia mavazi nyeupe.

Mwanamke huyu amekishika kichwa chake, ana mawazo mengi. Kufanya hivi yaweza kufanya yeye aweze kupungukiwa na utimamu wa akili. Kuna maelezo ambayo yanasihi watu kuweza kujihusisha na mazugumzo kuhusu utimamu wa akili.

Bango hili, inaonyesha mwanaume ambaye ameangalia chini, na anaonekana ana msongamano wa mawazo, hii yaweza ni kutokana na fikra au dhiki, kuna maelezo ambayo yanaeleza ni siku nane, pekee zimebaki, kufikia siku ya, kuzungumza au ya mazungumzo kuhusu utimamu wa akili.

Mvulana huyu anaonekana kusumbuka sana ama kuwaza sana. Kando yake kuna maandishi ambayo yanasema ya kwamba ni vyema tutambue utimamu wa akili, na kwa hivyo ni vizuri ama tuwe na uzoefu wa kuongea au kukuwa na mazungumzo kuhusu, kuhusu utimamu wa akili.

Bango hili linaonyesha mwanamke ambaye amejishika kichwa chake, anaonekana kuwa na msongamano wa mawazo. pia huweza kuwa ni kutokana na fikra au dhiki. Kuna maelezo zaidi ambayo yanaeleza mambo kadha wa kadha ambayo yanaweza sababisha kuwepo kwa musongamano wa mawazo.

Kijana huyu wa jinsia ya kiume, ameshika uso wake na kuinamisha kichwa chake. Anaonekana kuwa na msongamano wa mawazo. Hii yaweza kuwa ni kutokana na fikra au dhiki. Tendo hili laweza kusababisha yeye kutokuwa na utimamu wa akili.

Dawa hii ya kisasa inajulikana kama Acromol-P , ni ya aina ya Paracetamol , dawa hii hupunguza joto na uchungu mwilini. Dawa hii ni ya watoto wachanga, kipimo cha dawa hii ni mililita sitini. Imewekwa kwenye chupa.

Dawa hii ya kisasa, inajulikana kama vile Vitamin B99 Complex , imeekwa ndani ya boxi ya buluu na nyeupe, kuna maandishi ambayo yanaonyesha, ya kwamba, tembe ndani ya boxi hii ni sitini.

Dawa hii ni ya kisasa ila si ya kiasili ama zamani. Dawa hii ni ya aina ya vidonge. Hutumiwa na mgonjwa anapokuwa na maumivu kupita kiasi. Husaidia kupunguza maumivu katika mwili wa mtu. Yaweza kupatikana hospitalini ama pia duka la madawa.

Hapa ni hospitalini. Kuna mtoto mmoja ambaye ni mgonjwa. Daktari amemshika mtoto mdomoni mwake. Anabonyeza dawa na tone la dawa litaingia mdomoni mwa mtoto. Hii yaweza kuwa ni polio.

Hapa ni hospitalini. Mama mmoja amembeba mtoto wake pajani. Mtoto amefungua mdomo wake. Daktari anampa tone la dawa kwenye mdomo wa huyu mtoto. Daktari mwenyewe amevalia nguo nyeupe.

Mama ambaye amejifunga leso amebeba mtoto wake mkononi. Daktari ambaye ana kinga mkononi na pia amevalia koti nyeupe, anachukua vipimo mbalimbali kutoka kwa mtoto. Mtoto huyu hana mavazi, yaweza kuwa mtoto huyu ana joto mwilini wake.

Mtoto wa jinsia ya kike yupo hospitalini. Ameufungua mdomo wake. Daktari ambaye amevalia nguo nyeupe anamtazama au anamkagua mtoto mdomoni wake.

Mama amebeba mtoto wake mikononi, amemleta ili aweze kupata huduma mbalimbali za kusaidia mtoto kuendelea na afya nzuri. Daktari anampa mtoto yule dawa mdomoni. Mtoto yule ametulia ili aweze kupata ile huduma.

Mtoto yu hospitalini. Amelazwa kwenye kitanda cha hospitali. Ana mashini au bomba ambalo linapitia ndani ya pua lake. Kichwani mwake amefungwa bandeji na pia kwenye mkono wake.

Kuna mama watatu humu hospitani. Mama hawa wamewabeba watoto wao mikononi. Watoto hawa wameletwa ili waweze kupata matibabu mbalimbali. Wanaonekana kwamba wamekuja katika kliniki ya watoto.

Mtu mmoja ananawa mikono yake kwenye kituo cha kunawa mikono cha umma. Anatumia sabuni na maji kunawa mikono yake. Kuna tangi ya buluu ambayo imewekwa pale na ina maji ambayo husaidia watu wanaponawa mikono.

Kundi la Unicef wameweza kuwapa walimu, wanafunzi tangi shuleni ili waweze kuweka maji ya kuwasaidia wanafunzi na walimu kunawa mikono. Walimu na wanafunzi pia wameweza kuvaa barakoa na kwa hivyo wanazingatia usafi mara kwa mara. Kuzingatia kwa usafi kutasaidia kujizuia kwa magonjwa kama vile kipindupindu na mengineo.

Mmea huu unaojulikana kama mgomba unatumika kuleta manufaa mbalimbali kama vile kuponya magonjwa mbalimbali. Kwenye mgomba huu, kuna ndizi ambayo ama ambazo ni matunda.

Mmea huu hutumika kama dawa ya kienyeji. Majani yake hutibu magonjwa tofauti tofauti. Una maua ambayo ni ya rangi ya jandi, sehemu zingine ya mmea huu zinakauka yaweza kua kuna jua katika sehemu Ile.

Mimea hii ina manufaa mengi. Moja ya manufaa haya ni kana kwamba mimea hii, ama mmea huu waweza kutumika kama miti shamba. Mmea huu, ama matawi yake yaweza kuponya magonjwa mbalimbali. Mmea huu una maua ambayo yana rangi ya jadi.

Mimea hii ni ya vitunguu. Mimea hii yaweza kutumiwa ama kutumika kama dawa ya miti shamba na kutibu magonjwa mbali mbali. Dawa ya miti shamba ina asili yake katika tamaduni zake na inahusisha matumizi ya dawa ya mimea kutibu magonjwa na kuimarisha afya na ustawi wa jumla.